Mandhari nzuri ya mgahawa yenye viti vingi pamoja na meza, juu ya meza kuna vinywaji pamoja na glasi, meza hizo ziko juu ya zulia. Mgahawa una picha nzuri za kuvutia ukutani na una sehemu maalumu kwa ajili ya kuuzia vinywaji.

Mashine ya kutoa maziwa kiotomatiki inayotengenezwa na kampuni ya "VET RANGE" mashine hii ina muundo mrefu na ina sehemu ya kuwekea chombo cha maziwa, na sehemu ya kuthibiti juu ya mashine hii kuna anuani ya mawasiliano na tovuti ya kampuni, na sehemu ya chini inaonesha kuwa na picha ya ng'ombe ikionesha siri ya bidhaa.

Mwanaume amesimama karibu na mashine ya maziwa, mashine hii inapicha mbili za ng'ombe na chupa za maziwa na inaonekana kuwa inatoa maziwa safi moja kwa moja kwa wateja. Mwanaume huyo ananunua maziwa kwa kutumia mashine.

Mhudumu wakike wa duka la maziwa, mhudumu huyu amevaa koti jeupe na anamimina maziwa kutoka kwenye jagi lake kwenda kwenye jagi la mteja. Mteja anachukua maziwa kupitia dirisha kubwa la rangi ya bluu, lenye milango pamoja na machuma.

Muhudmu wa kike akimhudumia mteja wa kiume katika mazingira ya mgahawa, mwanamke amevaa sare ya kazi yenye shati jeupe, na aproni nyeusi akitabasamu na kumuwekea mteja sahani yenye chakula mezani, mteja huyo ameketi kwenye kiti na inaonekana akimtazama mhudumu huyo.